Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani akiendelea kufanyiwa uchunguzi ili baadae ligundulike jino lililoathirika na kung'olewa.

Daktari ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kinywa, akiwa anamfundisha kwa upendo mtoto wakiume, ili siku moja awe mbobezi wa kazi hizi.

Ndani ya chumba cha hospitalini kichotoa matibabu yote yanayohusiana na afya ya kinywa . Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amezingirwa na madaktari wawili mmoja anamulika na mwingine anaingiza vifaa viwili ndani ya mdomo wake ili kuling`oa jino ambalo tayri limeathirika

Mtaro ambao unatiririsha maji yaliyo machafu yaliyotokana na mvua nyingi zilizotoka kunyesha huku ukuta wake ukiendelea kumeguka na kuhatarisha makazi ya watu wanaoishi pembezoni.

Wanajamii ambao wanapenda kuyatunza mazingira, kwa kupanda miti na mimea tofauti tofauti. Wakiwa wameiweka mikono yao kwa pamoja kuonyesha umoja na mshikamano kwenye kazi ambayo wamejitolea kuifanya kwa maendeleo ya taifa.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiendelea kuipalilia miti ambayo wameipanda, ili kuhakikisha mazingira yanakuwa na hali ya hewa nzuri na kujiepusha na magonjwa mbalimbali.

Ndani ya chumba cha hospitali muhudumu wa afya akiendelea kusafisha na kupanga vifaa tofauti tofauti, kabla mgonjwa hajafika na kuvitumia kumpatia matibabu.

Mwanaume ameketi ndani ya hospitali huku kifaa kimefungwa kwenye mkono wake kilichounganishwa na mashine wakati daktari akimfanyia vipimo ili kuligundua tatizo lake na kumpatia huduma ya kitabibu.

Nje ya lango la kuingilia hospitalini, kimeegeshwa kitanda cha kubebea wagonjwa wa dharura ili kuwakimbiza kwenye wodi ambazo watapatiwa matibabu kwa haraka.

Kijana mtananshati kwenye nguvu za kutosha amesimama, huku amevalia koti ambalo ni sale ya madactari katika siku yake ya kwanza ya kurepoti kazini, akiendelea kurahia majira yake baada ya masomo.

Mwanaume daktari aliyebobea kwenye maswala mbalimbali, ameketi ofisini kwake huku mezani ipo kompyuta mpakato anayoitumia kufanya tafiti tofauti tofauti, huku akiwa amejaa na tabasamu nzuri kutokana na siku yake iliyo na mafanikio makubwa.

Wanawake wawili ambao wametoka kumaliza masomo yao ya utabibu, wamevalia mavazi ya kazi na wanaifurahia siku yao ambayo ndo ya kwanza wameenda kuripoti na kuweza kufanya matibabu kwa wagonjwa kwadhaa.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa chuo cha utabibu, wakiwa wamesimama kwa furaha tere kwenye nyuso zao. Wakati ambao waliokuwa wanakutana kwa mara ya mwisho baada ya kumaliza shule ili waweze kuendelea na kazi.

Ndani ya wodi maalumu ya watoto, daktari wa zamu anapita asubuhi ili kuwakagua na kuelewa maendeleo yao baada ya matibabu ambayo wameendelea kupata, ili aweze kujua wapo tayari kurejea nyumbani au bado wanahitaji msaada.

Jopo la madaktari ambao wamebobea kwenye masuala ya moyo, wakijiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya upasuaji kwa mgonjwa ambae yupo tayali ili kuhakikisha wanaifanya kazi hii kwa makini na kuokoa maisha yake.

Ndani ya chumba maalumu ameketi mwanadada ambaye ana uzoefu mkubwa kwenye kazi ya wagonjwa wa akili, akiendelea kumsikiliza kwa umakini mgonjwa ambaye amekaa mbele yake akijielezea ili baadaye aweze kujua namna bora ya kumsaidia.

Ndani ya chumba ambacho ni maalumu kwa ajili ya watoto tayari kichanga kimelazwa kitandani huku madaktari waliovalia barakoa wakimchunguza kwa makini ili kuona changamoto yake mara tu alipotoka kuzaliwa.

Ndani ya wodi maalumu ya watoto mama amelala kitandani na mwanae, akimuangalia kwa umakini ilikuhakikisha anakuwa kwenye hali nzuri na kupona kwa haraka iliwaweze kuruhusiwa na kurejea tena nyumbani.

Ndani ya wodi inayojishughulisha haswa na watoto hospitalini, mwanamke amemtembelea mama ambae ametoka kujifungua, akimletea zawadi kedekede kumpongeza kwa safari yake yote ya miezi tisa mpaka amefika salama.

Ndani ya chumba ambapo yanapatikana matibabu yote ya kinywa, tayari mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakiendelea kumchunguza na baadaye kuling’oa jino ambalo tayari limeathirika ili lisiathiri mengine.

Wahudumu wa afya ambao wanatembea mtaa kwa mtaa ili kuhakikisha wanaitoa chanjo maalumu kwa kila mwanajamii yanayomkinga na magonjwa mbalimbali hasa yale ambayo yanaweza kuambukiza kwa haraka.

Dawa ya kienyeji ambayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa vitunguu maji na limao na kuchemshwa kwa pamoja, ili kuweza kumsaidia mgonjwa anayetaka kupunguza uzito kwa haraka, aweze kuitumia kwa muda mfupi na kupata matokeo.

Mbegu mbalimbali ambazo zinatengeza dawa za asili inayochanganywa na mizizi na maganda ya miti. Baadae huchemshwa na kuchujwa na kuwapatia wagonjwa wenye magonjwa mbalimbali hasa yale sugu.

Moja ya zao la biashara aina ya papai limekatwa vizuri katika vipande viwili likiwa na rangi nzuri, kuashiria limepewa matunzo ya kutosha shambani na hatimaye kukomaa vya kutosha.

Mbegu tofauti tofauti ambazo zimewekwa kwenye vibakuli vidogo na vikubwa zikiwa tayari ili kuweza kuchanganywa, na baadae kupatikana dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali hasa kwa wale wote walioko kwenye maeneo ya mbali na hospitali.

Mwanamke ambaye anajishughulisha na utengenezaji wa dawa za asili akiyachuma majani kwa kuyachambua kwa makini ili apate yale ambayo yamekomaa vizuri kwenda kuyachemsha na kujipatia ambayo atawauzia wateja wake.

Dawa ambazo zipo kwenye muundo wa tende zenye rangi ya kijani kutokana na vile ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia majani na miti shamba tofautitofauti, ikiwa ni ya asili na kutibu magonjwa yote ambayo ni sugu.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake ipo dawa ya asili ambayo inasaidia kuponyesha na kukausha uvimbe moja kwa moja bila kwenda kufanyiwa upasuaji hospitalini.

Majani ambayo yanatumika kwa ajili ya kutengeneza dawa ya asili, yamestawi vizuri na kutoa matunda ambayo huchumwa na kuchanganywa na miti shamba mingine. Huchemshwa kuchujwa na baadae hupata dawa inayotibu magonjwa mbalimbali.

Mche wa mti ambao kikawaida unatumika kwa ajili ya kutengenezea dawa mbalimbali za asili umepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake bila udongo ukisubiriwa uweze kukomaa, kuchumwa na kutumika.